Hapa ni hospitali kliniki ya watoto, mtoto anapewa dawa, daktari ndio anapea dawa mtoto, na huyu mama amesimama hapa ni mama ya mtoto.